Jengo la shule la ghorofa moja ambalo lina madarasa kadhaa yaliyojipanga. Sehemu ya juu ya ukuta ina michoro mbalimbali na maneno yaliyoandikwa. Mbele ya jengo hilo kuna kichaka chenye bustani iliyotunzwa vizuri huku nyuma yake kukiwa na nyasi.

Ubao mweupe wa darasani uliotumiwa kufundisha Kiswahili. Kuna kichwa cha somo, kikiwa Ijuma Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Swali la mwalimu linauliza kuhusu herufi ndogo. Chini ya swali, kuna orodha ya herufi za alfabeti, na vilevile herufi mchanganyiko zilizotumiwa katika lugha ya Kiswahili.

Wanamichezo wawili wakifanya mazoezi ya dondi ndani ya jumba la mazoezi. Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu, anampiga ngumi mfuko wa mazoezi kwa nguvu. Mwanaume mwingine anashikilia mfuko huo Ili kusaidia mazoezi hayo.

Mwanamke ameketi kwenye bench ya mazoezi, akiwa amevaa mavazi ya michezo. Amevalia tshirt nyekundu, suruali nyeusi na viatu vyekundu. Nyuma yake kuna chuma cha kuinua uzani, huku kukiwa na disc nyekundu na kijani.

Mwanamke aliyevaa nguo za michezo akiendesha kiti cha magurudumu cha riadha kwenye uwanja wa riadha wenye nembo nyekundu. Anaonekana akijitahidi na uso wake unaonyesha umakini mkubwa.

Bango lenye kanuni au maadili ya shule lililowekwa ukutani. Limetumia rangi mbalimbali kwa kila sentensi likifanya liwezwe kusomwa kwa urahisi na kuvutia macho.

Jengo la ghorofa tatu lililojengwa kwa mawe na lina kuta za rangi ya kahawia. Kila ghorofa ina milango miekundu na madirisha yenye fremu nyeupe, yakionyesha muundo dhabiti na wa vitendo.

Mwanamke ameketi kwenye benchi la kuinulia vyuma la rangi nyekundu, akiwa amevalia fulana nyeupe na suruali nyeusi yenye michoro. Nyuma yake kuna vyuma vya kuinuliwa, mizigo na vifaa vya mazoezi.

Wachezaji wa mpira wa miguu walemavu, wakicheza kwenye uwanja wa udongo mwekundu. Wachezaji wengi wao wana mguu mmoja na wanatumia fimbo kuwasaidia kutembea na kusawazisha wakati wakicheza.

Jengo lenye ghorofa tatu lenye kuta za mawe na madirisha mengi. Kila ghorofa ina barabara ya nje yenye uzio mweusi wa chuma na milango nyekundu inaonekana kwenye kila ghorofa. Ngazi za kusunguka zinazoenda juu zinaunganisha ghorofa mbalimbali.

Jengo la kisasa lenye paa la vigae vya rangi ya kahawia. Kuta za chini zimejengwa kwa mawe, huku sehemu ya juu ikiwa na rangi ya kahawia njano. Kuna milango miwili ya mbao na dirisha moja lenye rangi ya kijani.

Kabati la mbao lenye sehemu nyingi ndogo, zinazofanana na kabati za kuhifadhia vitu au faili. Katika kila sehemu kuna faili au masanduku ya plastiki ya rangi mbalimbali kama vile; samawati, nyeusi, njano na machungwa.

Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa kiongozi au mzungumzaji mkuu, akitoa hotuba kwenye mhadhara. Amevalia suti ya samawati na tai akiwa amesimama kwenye meza ya mbao huku akitumia kipaza sauti.

Wanariadha wawili, mwanaume na mwanamke wakikimbia pamoja kwenye wimbo wa riadha. Mwanamke amevaa kitambaa cha macho chenye nembo ya michezo ya walemavu na fulana yenye bendera ya Kenya. Mwanaume amevaa fulana ya rangi ya machungwa na ameshika namba iliyomfunga kwa mwanamke.

Mwanamke mwanariadha mwenye ulemavu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akijiandaa kurusha mkuki. Amevaa nguo za michezo nyekundu na anaonekana akilenga huku akiwa ameshika mkuki mrefu wa manjano.

Wanariadha wawili wakikimbia kwenye uwanja, mwanariadha wa kulia amevaa fulana ya kijani kibichi na kaptura nyeusi, huku yule wa kushoto amevaa fulana nyeusi na kaptura nyeusi.

Darasa lenye madawati kadhaa ya zamani ya mbao. Kwenye dawati la mbele kuna kitabu chenye jalada la rangi ya chungwa na nyeusi. Ukutani nyuma ya madawati kuna bango lenye picha zinazoonekana kuwa za mafunzo au maelekezo.

Wanariadha wa Kenya wakiandamana kwenye uwanja wa michezo, labda katika sherehe za ufunguzi au kufunga za mashindano makubwa. Wamevaa sare nyekundu zinazong’aa na mapambo ya kitamaduni, huku baadhi yao wakiwa kwenye viti vya magurudumu.

Kitabu cha kiada cha kiswahili chenye jina nyota ya kiswahili pili. Kinaonyesha kuwa ni kitabu cha wanafunzi wa gredi ya pili. Jalada la kitabu lina picha ya watoto wawili wakiwa wamepanda farasi.

Kabati la mbao lenye sehemu nyingi zilizotumika kuhifadhi vitu. Katika baadhi ya sehemu hizo kuna faili za rangi tofauti kama samawati, waridi na manjano zikipangwa kwa mpangilio.

Rundo la karatasi za rangi tofauti zikiwa zimeviringwa na kuwekwa ndani ya begi kubwa. Karatasi hizo zina rangi mbalimbali kama nyekundu, njano, samawati na zambarau. Kwa nyuma kuna ukuta wenye mapambo ya rangi mbalimbali.

Uwanja wa michezo wa watoto wenye vifaa mbali mbali vya kuchezea. Kuna slaidi za rangi nyingi na vifaa vingine vya kupanda. Uwanja huo umezungukwa na miti mikubwa yenye maua ya njano na vichaka vilivyo punguzwa vizuri.

Mlango wa rangi nyekundu wenye mabango mawili yaliyobandikwa. Bango la juu linaonesha kuwa huu ni mlango wa darasa la gredi ya kwanza. Chini ya bango hilo kuna bango kubwa lenye maandishi yakimkaribisha mwalimu Agnes.

Mwanamke mwanamichezo akifanya mazoezi ya kuendesha mtumbwi. Amesimama kwenye mashua ndogo juu ya maji ilivyoelezwa chini ya picha. Amevaa mavazi ya kuendesha mtumbwi, miwani ya jua na anatoa ishara ya amani kwa vidole vyake huku akitabasamu

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa. Kuna madirisha yenye mapazia meupe na mekundu yaliyoachwa wazi yakiruhusu mwanga kuingia ndani. Sakafu ina vigae vyekundu na meza kadhaa zina karatasi au vitabu zilizowekwa juu yake.

Mwanamke mwanamichezo labda mwogeleaji akiwa ndani ya bwawa la kuogelea akipumzika au kujiandaa kuendelea. Ameshika sehemu ya kando ya bwawa kwa mkono wake wa kulia na anaonekana akitazama mbele kwa umakini.

Wanariadha wanne wa kiume wa Kenya, wote wamevaa nguo za riadha zenye rangi za bendera ya Kenya, zikiwemo nyekundu, kijani, na nyeusi, na mmoja ana miwani ya macho ya kijani na samawati.

Kabati mbili za kuhifadhi vitu ndani ya chumba. Kabati kubwa ya mbao ina rafu kadhaa zilizojazwa vitu mbalimbali ikiwemo daftari au karatasi za kijani na kitu cheusi kinachofanana na kompyuta ndogo.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lililojengwa kwa mawe na kuwa na roshani. Katikati ya ua wa jengo hili kuna mlingoti mrefu wa bendera uliosimama wima. Njia ya mawe inaongoza kuelekea mlingoti huo ikiwa imepakana na bustani ndogo.

Kurasa mbili za kitabu cha kiada au shuleni, zinazoelekea kuwa kitabu cha Kiingereza kutokana na maandishi. Ukurasa wa kushoto wa themanini na sita una sehemu inayoitwa mister nobody . Pia kuna picha ndogo ya mtu akiweka sahani mezani.

Mwanariadha wa kike aliyevaa jezi nyeusi yenye neno Kenya na bendera ya Kenya akishiriki katika mbio za viti vya magurudumu kwenye uwanja wa riadha. Anaonekana akisukuma kiti chake cha magurudumu cha samawati kwa nguvu na uso wake unaonyesha umakini na azma.

Mwanamichezo mwanamke akitabasamu na kushikilia bango. Amevalia vazi la michezo la Kenya, kofia na anaonekana kuwa na kiti cha magurudumu nyuma ya bango. Mandhari ya nyuma ni ziwa au bahari yenye miche ya minazi.

Bango la elimu lililoning'inia ukutani likiwa na ujumbe wa motisha. Chini ya bango hilo kuna mabango mengine mawili yanayofundisha watoto kuhusu kushoto na kulia . Mabango haya yana picha za mikono ikiandika na watoto wakinyoosha mikono.

Jalada la kitabu cha shule cha kifaransa, juu kulia kuna lebo yenye namba ikionyesha kuwa ni cha darasa la nne. Katikati ya jalada kuna mchoro wa watoto watatu, wawili wakishika kamba na mmoja akiruka.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wenye ulemavu wakicheza kwenye uwanja wa udongo mwekundu. Wote wanatumia magongo kusaidia harakati zao, huku mchezaji mmoja akiwa amevalia jezi ya kijani na mwingine jezi nyekundu.

Bango la elimu kuhusu usimamizi wa taka shuleni na katika vitongoji, likisisitiza kauli mbiu ya punguza, tumia tena, tumia upya. Bango linaeleza vyanzo vya taka, aina za taka na mbinu mbalimbali za usimamizi wa taka.

Mwanamichezo mmoja mlemavu amesimama uwanjani akiwa ameshika vigongo viwili vya kutembelea na mpira wa miguu. Amevaa jezi ya timu ya Kenya yenye rangi nyekundu, nyeupe na kijani.

Wanariadha wawili wa kiume wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Mwanariadha wa kulia ambaye ni kipofu, amevalia kitambaa chekundu cha kufunika macho na fulana nyekundu. Mwanariadha wa kushoto amevalia fulana ya kijani kibichi, akionyesha kuwa yeye ndiye kiongozi wa mwanariadha kipofu.

Kifutio cha ubao mweusi kilichotengenezwa kwa mbao na sehemu ya kufutia yenye rangi nyeusi kikiwa kimewekwa kwenye ukuta. sehemu ya juu ya ukuta ina rangi ya kijani kibichi na sehemu ya chini ina vigae vyeupe vilivyo na mistari meusi.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, amevaa shati la miraba na suruali ya jeans . Mikononi mwake ameshika rundo la vitabu vilivyopangwa vizuri. Mkono wake mmoja umeshika gurudumu la kiti cha magurudumu, akionyesha utegemezi wake kwenye kiti hicho kwa uhamaji.

Nyumba yenye paa la vigae vyekundu na kuta za mawe, ikiwa imejengwa kwenye bustani kubwa yenye nyasi iliyokatwa vizuri. Kuna nguzo kadhaa zinazounga mkono paa la nyumba, na madirisha ni za usalama.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizozeeka. Kila meza ina sehemu nyeupe inayotumika kama eneo la kuandikia. Juu ya moja ya meza kuna kitabu kilichofunguliwa. Ukutani nyuma kuna mabango mekundu yenye michoro inayoonekana kuwa ya kufundishia.

Wanariadha wa Kenya wakiandamana katika sherehe za ufunguzi wa tukio la kimataifa. Wengi wao wamevalia sare nyekundu zinazoashiria timu ya Kenya, huku baadhi wakiwa wameshika bendera ndogo za Kenya.

Mwanamichezo akitua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka mbali. Amevalia fulana nyeusi na kaptula na anatabasamu usoni mwake akionyesha furaha au kuridhika na kuruka kwake. Mchanga umetawanyika hewani kutokana na kutua kwake, akionyesha nguvu ya kutua.

Waendesha baiskeli wawili wakiendesha baiskeli yenye viti viwili. Wote wawili wamevaa sare za kuendesha baiskeli zenye rangi za bendera ya Kenya na pia wamevaa kofia nyekundu za kujikinga kichwani.

Mwanaume mzee, labda mwanasiasa au afisa, akihutubia mbele ya maikrofoni. Amevalia suti ya samawati iliyokolea, shati la samawati, na tai ya mistari. Nyuma yake kuna bango kubwa la njano.

Mwanariadha wa Kenya amevalia fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya na anashiriki katika olimpiki, tukio la mita elfu moja mia tano, akiwa na ulemavu wa mkono wa kulia. Ameonekana uwanjani akijiandaa kukimbia.

Timu ya wachezaji wa mpira wa miguu wenye ulemavu. Wakiwa wamesimama kwenye uwanja wa nyasi bandia. Wengi wao wanatumia magongo ya kutembelea. Huku baadhi yao wakiwa wamepoteza miguu, jambo linaloashiria timu ya wachezaji wa mpira wa miguu wa magongo.

Meza yenye kompyuta mbili za mizani, zikiwa zimepangwa karibu na ukuta wenye rangi ya kijani kibichi. Kila kompyuta ina screen na keyboard , huku kipanya mmoja ukiwa karibu na kila komyuta. Upande wa kulia wa meza, kuna rundo la vitabu vilivyopangwa vizuri.

Mlango mwekundu uliowekwa kwenye ukuta wa mawe. Juu ya mlango kuna kibao kinachoonyesha grade 5c , ikionyesha kuwa huu ni mlango wa darasa au ofisi ya mwalimu. Chini kidogo ya kibao hicho, kuna namba iliyoandikwa kwa herufi kubwa.

Ubao mweupe mkubwa uliowekwa ukutani, ukiwa na maandishi mengi yaliyoandikwa kwa kalamu ya ubao. Maandishi hayo yanaonekana kuwa orodha ya majina na majukumu. Sehemu za maandishi zimefutika au hazionekani vizuri, kutokana na mwanga au uakisi kwenye ubao.

Rundo la faili na mafolder yaliyopangwa juu ya makabati au rafu nyeupe. Juu ya rundo kuna faili ya blue , ikifuatiwa na faili nyeusi na kisha faili za kijani kibichi na nyeupe.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na mashua katika eneo lenye maji yenye matope na miti ya mikoko. Mwanamke aliye katikati ameketi kwenye mashua, amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya na anaonekana akijiandaa kwa ajili ya kuendesha mashua.